Chumba kilichotengwa maalumu kwa ajili ya masuala yote yanayohusiana na kinywa limefunguliwa tayari. Ili kila anayehitaji huduma aweze kufika, kusajiliwa na baadae kuonana na daktari.

Ndani ya chumba maalumu kwa ajili ya matibabu hasa ya meno, ameketi mwanamke mgonjwa huku daktari aliyesimama ameingiza kifaa malumu ndani ya kinywa chake akiendelea kumkagua na kumchunguza ili aweze kugundua changamoto anayoipitia.

Chumba maalumu ndani ya hospitali kinacho tumika kwa ajili ya kutibu magonjwa hasa ya meno, tayari mgonjwa amelazwa kitandani huku daktari ameingiza kifaa maalumu kwenye kinywa chake kuendele kumchunguza kutambua tatizo lake na kumpatia huduma.

Nyasi zilizopukutika toka kwenye miti mbalimbali, zinachomwa katikati ya shamba huku moshi ukitoka na kusambaa kwa wakazi, kuhatarisha afya zao, hasa wale ambao wana magonjwa mbalimbali ya kupumua.

Mwanaume ambaye ni mjasiriamali mdogo, ametoka kuzunguka huku na kule kutafuta chupa zilizotengenezwa kwa plastiki za maji au za soda na sasa anazishusha, ili baadae awauzie wale wanaozipeleka kiwandani ili kwenda kuchakatwa upya.

Mwanamke mwenye mafunzo ya udaktari, akiwa kwenye chumba kilichojaa vifaa mbalimbali; vinavyotumika hospitalini, akivisafisha na kuvipanga vizuri ili wakati wa kazi ukifika viwe tayari.

Mwanamke ambaye ni daktari akiwa amevalia mavazi yake ya kazi, ndani ya chumba ambacho anaendelea kupanga vifaa tofauti tofauti, ambavyo anavitumia kwenye shughuli zake za kila siku.

Mwanamke msomi wau daktari, akiwa kazini ndani ya chumba kinachotumika kuifadhia dawa. Ameshika karatasi ya mteja ambae ametoka kwa daktari, ili kuweza kusoma kwa makini na kumpatia vile vyote alivyo and ikiwa.

Madaktari wawili mwanamke na mwanaume, baada ya zoezi na kazi nzito ya usiku kucha ya upasuaji, sasa wameingia kwenye chumba cha mapumziko wakiwa wamechoka sana na wanahitaji kurejea nyumbani.

Daktari kijana wa kiume amevalia mavazi yake ya kazi pamoja na kitambulisho, huku ameushika mkono wa mwanamke ambae ni mgonjwa akiendelea kumchunguza na kumfanyia vipimo mbalimbali.

Mwanaume ambae ni daktari ameketi ofisini kwake, mezani ipo kompyuta mpakato anayoitumia kufanya tafiti mbalimbali, ili kujiongezea ujuzi na maarifa zaidi, huku nyuma yake kukiwa na vitabu tofautitofauti.

Mwanaume ambae ni kijana amesimama imara huku amevalia koti jeupe inalofanana na yale ya madaktari, amefunga mikono yake akitazama kwa umakini ili kuona fursa zake zinatokea wapi.

Eneo lililotengwa kwa ajili ya maswala ya watoto, wamejaa wakiwa na mama zao, huku wahudumu wa afya, wakiendelea kuwapa huduma mbalimbali ikiwa ni pamoja na chanjo.

Eneo maalumu linaloshughulika na matibabu ya watoto ndani ya hospitali, kina mama wamejaa wakiwa wamewabeba, huku mhudumu wa afya akipita mstari mmoja baada ya mwingine ili kuweza kuwahudumia.

Ndani ya chumba maalumu kwa ajili ya watoto, daktari akiwa amevalia mavazi yake ya kazi na vifaa alivyoviweka shingoni bila kusahau barakoa inayomfanya kujikinga na vijidudu tofautitofauti, anaendelea kumpima mmoja wao ambaye amelazwa kitandani, ili baadaye kumpatia huduma anayostahili.

Ndani ya chumba maalumu kinachohusika na kutunza watoto, hasa waliozaliwa na upungufu tofautitofauti, mama akiwa amesimama huku akimwangalia mwanaye anayendelea kupatiwa huduma.

Madaktari ambao wamekita kambi yao katikati ya makazi ya watu pembezoni mwa mji, wanaendelea kutoa chanjo tofautitofauti, ambazo zinawakinga na magonjwa ambayo ni ya kuambukiza.

Mmea unaoitwa kwa jina la kitaalamu arovela, umemea vizuri na sasa upo tayari kwa ajili ya matumizi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kutibia magonjwa kama vile homa kali.

Vitunguu swaumu ambavyo moja ya matumizi yake ni pamoja na kutengeneza dawa za kiasili ambazo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali hasa yale yaliyoshindikana hospitalini.

Mti mdogo ambao ndio kwanza umetoa matawi yake matatu, kikawaida unatumika kutengenezea dawa ya asili amabayo unaweza kutafuna au kuchemsha na baadae kunywa maji yake.

Dawa za asili zimewekwa kwenye kifungashio cha plastiki chenye maandishi ya namna bora ya kutumia ili yapatikane matokeo yanayotarajiwa na kuepuka matumizi yaliyozidi na kusababisha madhara mbalimbali ya afya.

Mimea mbalimbali imepandwa kwa mafungu, huku yakiwa mengi ni maua ambayo hutumika kutengenezea dawa mbalimbali za asili, kuwasaidia wagonjwa ambao hawawezi kufika hospitali.

Kifungashio kilichotengenezwa kwa malighafi za plastiki ambacho siyo rasmi, ndani yake imewekwa dawa ya asili, inayotibu magonjwa mbalimbali hasa kwa wale ambao wako pembezoni mwa miji na huduma ya hospitali haipatikani kwa urahisi.

Mti mdogo uliopandwa kando ya makazi ya watu huku ukiwa na majani madogo madogo yanayofanana na maua, kiasili unatumika kama dawa ya kutafuna au kuchemsha na maji ili kutibu magonjwa tofauti tofauti.